Katika ukuta huu kumeandikwa alfabeti ABCD. Chini yake kuna miezi Januwari, Febrwari, Machi. Kando yake kuna siku za wiki Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi. Katika ubao huu kumechorwa kaa. Majina yaliyoandikwa ni Kenya Kennedy Chite Cattle.